Daktari au mfamasia, ikiwa akifanya kazi katika hospitali, ambapo wamevalia vifaa vya kujikinga na kujilinda wakati wa kutoa huduma kwa wagonjwa. Hii ni sehemu muhimu ya huduma za uangalizi wa wazee, ambapo wenza wa afya wanatoa matibabu.

Wazazi wawili wanaonekana wakizungumza kwa makini. Wakiwa wanatoa msaada au ushauri kwa kila mmoja. Huko wakiwa mahali pa kiafya au makazi ya wazee. Inaonyesha sura za watu wazima ikiwa wameshikilia na kuangalia nyaraka au taarifa. Bila shaka ni katika shughuli za uangalizi na huduma za kiafya kwa wazee.

Mwuguzi anaonekana akimsaidia mzee ambapo mwuguzi amevalia barakoa, glavu na ameshikilia kipimajoto ikiwa ni njia ya kulinda afya wakati wa huduma. Hii ni sehemu za huduma za watu wazima au utunzaji wa wazee.

Huduma kwa watu wazima hasa wazee katika mazingira ya matibabu au kampeni za afya inaonyesha mtaalamu wa afya akimpa chanjo au huduma nyingine ya matibabu mzee aliyevalia barakoa.

Wahudumu wakiwa kwenye mazingira ya hospitali au kituo cha afya wanaonekana kuwa hudumia watu wazee au wagonjwa wa umri mkuu. Huduma za wagonjwa wa umri mkuu, kwa jina maalumu Jiria tricks, ni kwa ajili ya kuwa hudumia wazee ambao wanahitaji msaada wa kiafya.

Mtaalamu wa afya anayeonekana kufanya kazi katika chumba cha wagonjwa mahututi hospitalini amevalia vifaa vya kujikinga ikiwemo suruali, barakoa kwa ajili ya usafi na kinga ya maambukizi.

Wataalamu wa afya wanaonekana wakifanya kazi katika upasuaji au matibabu ndani ya hospitali. Watoa huduma hawa wanawahudumia watu wazee au wagonjwa wa umri mkubwa.

Uangalizi wa watu wazima katika kituo cha huduma kwa wazee. Unaonyesha uangalizi wa wagonjwa wazee waliolala kitandani wakiwa wanachukuliwa hatua za matibabu na huduma za kiafya na mtaalamu wa afya kwenye sare rasmi.

Mama mzee anaonekana kupata huduma ya matibabu kutoka kwa mhudumu mwanamke aliyevalia barakoa. Mwanamke huyo anashika mkono wa mzee huyu kwa upendo na kujitahidi kumhudumia kwa uangalifu.

Wafanyakazi wa afya wanaonekana wakifanya kazi hospitalini, wakiwa wanatoa huduma kwa wagonjwa wazee au watu wenye mahitaji maalum wa kiafya. Watu wa huduma hawa ni madaktari wa uuguzi na wahudumu wa afya waliovaa mavazi rasmi ya hospitali.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na kituo cha afya kilichoandikwa Beyond Zero ambacho ni bidhaa ya huduma ya afya kwa jamii. Hapa timu ya Beyond Zero iko mahali pa tukio la siku funguka ama open day ambapo wanatoa huduma za afya kwa wananchi.

Magari ya huduma za afya ya jamii yanayoitwa kliniki za simu ambapo magari haya yanabeba vifaa na madaktari au wauguzi wanaokuja kutoa huduma za afya kwa wananchi walioko mbali na vituo vya afya.

Kiunganishi cha huduma za afya zinazotolewa kwa jamii ikiwa ni magari maalumu na vibanda vya huduma za matibabu. Huu ni mfano wa juhudu za jamii, zinazojumuisha kutoa huduma za afya kwa watu walioko maeneo ya mbali.

Kuna kliniki ya simu ambayo ina bango linalosema Beyond Zero mobile Clinic ambapo watu wengi wanakusanyika nje ya kliniki hiyo. Inaonekana viongozi au wafanyikazi wa afya wakiwa wanawaeleza watu kuhusu huduma zinazotolewa.

Msichana anaonekana akiwa na maelezo ya kampeni inayohusiana na afya jamii na huduma za kutoa elimu au msaada kwa wananchi. Anasindilia ujumbe kuhusu ulinzi wa jamii na afya.

Wanajamii wanaonekana kupata huduma za kiafya kutoka kwa timu ya wafanyikazi wa afya walioko kwenye gari la kliniki jamii . Watu hawa wanakaa kwenye viti vya mpira na vinavyoshikiliwa kwa mkono.

Jengo la kliniki ambalo linatoa huduma za afya kwa jamii likiwa ni makontena ya kujenga. Kuta umeandaliwa kwa uangalifu na kuna nembo ya taifa pamoja na maneno kliniki yanayoonyesha kuwa ni sehemu ya huduma za matibabu.

Vitu vya huduma ya afya kwa jamii na watu wawili moja akiwa mwuguzi au mshauri wa afya akiongoza mazungumzo au ushauri kwa mtu mwingine aliyeketi. Anakaa kwenye kiti cha plastiki na vifuniko vya buluu.

Kimu ya huduma za afya inayoenda kwa jamii kupitia kliniki ya simu za mkononi ama ukilipenda kwa kimombo mobile clinic .Wakaazi wa eneo hilo wanakaaa wakiwasikiliza wauguzi au madaktari waliovaa mavazi rasmi na kinga ya uso huku wakitumia huduma za afya zinazotolewa kwenye basi hili.

Mkutano wa watu ukiwa na malengo ya afya na utoaji huduma kwa jamii. Kuna watu wadogo na watu wazima waliokusanyika kwa pamoja na moja wao anaandikisha au anafanya usajili wa taarifa za afya. Anaonekana akitumia karatasi na kalamu.

Gari la huduma za afya linalotumika kwa huduma za jamii kwa kutoa matibabu kwa watu walioko maeneo mbali au yaliyojumuika na jamii. Gari hili upeleka vifaa au madaktari kutoa huduma za afya kwa watu walio mbali.

Daktari wa meno, anayefanya ukaguzi wa meno ya mtu akiwa anatumia glavu za kujikinga. Inaonyesha umuhimu wa afya ya kinywa na meno, ikiwa ni sehemu muhimu ya huduma za afya ya mwili kwa ujumla.

Mtu anayeonekana kuangaliwa na daktari wa meno katika mazingira ya kliniki. Mfano huu unaonyesha umuhimu wa afya ya kinywa na meno. Kufanya miadi ya kliniki mara kwa mara, kusafisha meno kwa usahihi na kutumia bidhaa za usafi wa mdomo kama dawa za meno na miswaki, ni muhimu katika kudumisha afya njema ya kinywa.

Mchakato wa kufanyiwa matibabu ya meno ambapo sehemu ya juu kuna mtu aliye na meno yaliyochakaa, nayo sehemu ya chini inaonyesha meno yaliyorekebishwa na kufanywa upya.

Daktari wa meno akitoa huduma za kitaalamu kwa mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Daktari huyu amevalia vifaa vya kujikinga kama vile barakoa na glovu ili kuhakikisha usafi na kinga ya maambukizi wakati wa kazi.

Mdomo wa binadamu, sampuli ya mtoto ambao unaonyesha meno na fizi kwa karibu. Meno inaonekana kuwa imeachwa na mashimo au kuharibika. Pamoja na meno na fizi, kuna mkono unaoonyesha hali ya huduma ya matunzo ya meno.

Mtu anayeonekana kutumia mbario au kitu kingine kuchukua au kujisitiri mdomoni. Inaonyeshana umuhimu wa huduma za afya ya kinywa na meno ikiwa ni pamoja na kusafisha meno na kudumisha usafi wa mdomoni.

Daktari wa meno anaonekana akifanaya uchunguzi wa meno ya mtu akitumia vifaa vya kisasa na glavu za buluu. Mtu anayepatiwa huduma hii anauweka mdomo wake wazi na daktari anamshikilia kwa makini ili kuhakikisha anapata matibabu bora.

Vifaa vya matibabu ya meno vinavyojumuisha mswaki wa meno, kioo cha kukagua na vinavyotumika kwa ajili ya kuhakikisha afya ya mdomo na ya meno. Mswaki wa meno ni nyenzo muhimu ya kudumisha usafi wa meno na kuondoa uchafu ama plaque .

Kuna vifaa vya matibabu ya meno. Vifaa hivi vinatumiwa na daktari wa meno kutibu na kusafisha meno. Matunzo ya meno ni muhimu kwa afya ya jumla na kuboresha tabasamu. Matunzo mazuri ya meno yanachangia maisha bora na afya njema kwa ujumla.

Mdomo wa mtu akiwa anacheka akionyesha meno mazuri mno na safi. Afya ya meno ni muhimu kwa afya ya jumla ya mwili ikiwa ni pamoja na kuzuia matatizo kama meno kuuma, fizi kuchanuka na shida za kinywani.

Tofauti kati ya afya ya meno na yasiyotunzwa vizuri; upande wa kushoto, tunaona meno yenye fumu magumu na mikunjo, hali ambayo ni dalili ya matatizo ya kinywa kama ugonjwa wa fizi.

Daktari wa meno akifanya uchunguzi kwenye meno ya mgonjwa mdogo. Anavaa mavazi ya kitaalamu na ana kinyunyizi na nyenzo nyingine za kitaalamu za kuchunguza meno na kinywa.

Kuna mdomo ulio wa mtu aliyeadhirika na matatizo ya kiaafya ya kinywa. Kuna kutu na upungufu wa kingine wa meno hali inayohusiana na afya ya meno.

Mikono iliyovalishwa glavzi za mpira kwa kuzuia maambukizi inashikilia fimbo za kusafishia meno hii ikionyesha umuhimu wa afya ya meno ikihusisha matumizi ya vifaa maalum kwa kufanya usafi wa meno.

Kuna mtu anayeonekana akitoa koga akijaribu kusafisha meno yake. Hii ni sehemu muhimu ya afya ya meno ambapo usafi wa mdomo na meno huimarishwa ili kuzuia magonjwa kama maponya, kuoza kwa meno na pia kuumwa na ufizi.

Mtaalamu wa afya ya kinywa anayetumia chupa au kijiti kidogo kufanya uchunguzi au upimaji wa meno na fizi. Ana shati la matambara ya bluu na mikono ya glovu za bluu kwa usafi na usalama.

Swala la ajali kubwa barabarani ambapo magari yameharibika. Magari ya msaada yanahitajika na watu wanahifadhiwa au kupatiwa msaada wa haraka. Hii ni mfano wa jinsi majanga au ajali inahitaji majibu ya haraka na usimamizi wa majanga.

Watu wanaonekana kana kwamba wamejitolea, wakiwemo wafanyakazi wa shirika la misaada la msalaba mwekundu, wanaonekana kusaidia watu waliopatwa na mafuriko kwa kuwasafirisha kwa boti kwenye maji yaliyokidhiri.

Askari wazima moto waliharibu kuzima moto kwa kutumia vifaa maalum. Wahudumu hawa wa dharura wanaonyesha ujasiri kwa kujitahidi katika kukabiliana na majanga kama vile moto mkuu unaoenea.

Wanazimamoto wa dharura wakijitayari kwenye eneo la tukio la ajali au janga wamevalia mavazi ya kazi yenye miale ya rangi ya njano na bluu wakiwa na vifaa vya kujitambulisha na kujiandaa kwa dharura.

Jamaa mmoja anayeonekana kuwa ameketi kwa huzuni kwenye eneo linaloonekana kana kwamba limepata uharibifu mkubwa wa mali kutokana na janga la moto. Tukio ya dharura na majanga yanatokea mara mingi duniani na yanahitaji majibu ya haraka na yenye ufanisi ili kuokoa maisha na mali ya watu.

Wahudumu wa dharura wakitumia vifaa vya kuzimia moto kuokoa watu kwenye eneo la tukio la ajali au tetemeko. Watu hawa wa huduma za dharura wanajitahidi kutoa msaada wa haraka kwa wahanga waliopatwa na janga kubwa.

Watu waliovaa mavazi ya kijeshi na barakoa wakiwa wamevalia helmeti na kupanda pikipiki. Wanaonekana kushiriki katika shughuli za dharura au zoezi la kukabiliana na majanga na hali za dharura.

Watu wanaonekana kusubiri, au wakiwa wanapata msaada katika mazingira ya dharura au tukio la majanga. Wanashikilia bidhaa muhimu za msaada kama mchele, unga wa mahindi na bidhaa zingine za chakula.

Kuna gari la huduma za dharura ambalo ni la aina ya ambulensi. Linaonekaana kuchukua watu walioitaji msaada wa haraka. Gari hili hutumika katika vifaa vya dharura na majanga ili kuwapeleka wagonjwa hospitalini kwa njia ya haraka.

Eneo lililoteketezwa au lililokumbwa na janga la moto linaonyesha uharibifu mkubwa wa mali na mazingira na watu wanaoshuhudia uharibifu huo wakiangalia mabaki ya majengo yaliyoanguka na kuungua kwa moto.

Boti linalotumika kwa ajili ya kukabiliana na dharura au majanga. Boti hili lina watu wenye vifaa vya kujihami tayari kwa kutoa msaada wa dharura kwenye maeneo yaliyoadhirika na majanga.

Mpango wa dharura unaohusiana na huduma za wokozi wakati wa majanga au hali za dharura. Unaonyesha watoto walio ndani ya shehena kubwa ya maji yaliyohifadhiwa na taarifa inaonyesha kuwa shirika la msaada wa dharura la Kenya linahudumia watoto zaidi ya elfu mbili.

Wafanyakazi wa huduma za dharura wakifanya kazi kwa uangalifu wa kitayarisha vifaa vya msaada. Baada ya tukio la dharura au majanga. Wanafanya kazi kwa umakini kuondoa au kushughulikia vifaa vya ndege vilivyoathirika.

Eneo la porini ambapo limeathiriwa na hali ya ukame au uharibifu wa mazingira huku hali ya hewa ikionekana kuwa kavu na mchanga mwingi. Hali ya mazingira kama hii inaweza kuathiri afya ya binadamu ya viumbe hai vingine.

Mtu anayeonekana kufanya shughuli za kilimo katika shamba la mboga za majani. Amevalia mavazi ya kazi yanayojumuisha koti la kazi, glavu nyekundu na kofia ili kujikinga na jua na vumbi. Anatumia zana za kilimo kuchonga udongo na kupandia mboga mpya.

Eneo lenye taka nyingi za plastiki na kemikali kwenye mazingira. Inaonyesha tatizo sugu la uchafuzi wa mazingira. Taka hizi za plastiki na kemikali zimekusanyika kwa wingi, zikichafua na kuleta hatari kwa afya ya binadamu, na viumbe hai wengine.

Mfanyakazi wa afya ya mazingira anafanya shughuli za usafi kwa usimamizi wa mazingira salama. Amevalia mavazi maalum ikiwa ni pamoja na barakoa, koti la kujikinga na nyuso na kofia ili kulinda afya yake wakati anafanya kazi katika mazingira ya kitaalamu.

Shughuli za usafi na usimamizi wa mazingira katika eneo la makazi. Kuna magari makubwa ya takataka na makundi ya watu wakiwa wanafanya kazi ya kusafisha mazingira haya. Maelezo haya yanaonyesha umuhimu wa usafi na usimamizi bora wa taka.

Mazingira ya porini yenye msitu mkubwa na miti mirefu na ya kijani kibichi. Kuna mnyama mdogo aliyelala kana kwamba ameiaga dunia na kuna mawe na matuta yasiyosafishwa kwa hali ya asili.

Pahali ya wagonjwa ndani ya hospitali kilicho hospitali ya kisasa. Mashine za matibabu na vifaa vingine vya huduma za afya. Hii ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya huduma za afya inayosaidia kuokota maisha na kulinda afya za wagonjwa.

Sehemu ya kando ya barabara ikiwa na vifaa vya miundombinu ya huduma za afya. Kunna kizuizi cha mbao kinachotenga eneo hili na barabara kuu. Kuna vituo vya magari na uwanja wa makazi au nyumba za kuishi kwa matumizi ya watu.

Sehemu ya huduma za afya ikionyesha vifaa vya maabara na vifaa vya kisaasa vya kisayansi. Kuna mashine za kisasa za maabara kama friji kubwa ya kuhifadhia sampuli za kibaiolojia na mashine nyinginezo za majaribio.

Chumba ambacho kinaonekana kana kwamba ni cha hospitalini ambacho kina vifaa vya matibabu kama vile kitanda cha kupumzisha wagonjwa, meza za kazi na vifaa vingine vya uuzaji wa huduma za afya.

Chumba cha hospitali au kituo cha afya ambacho kimepambwa kwa vifaa vya kisasa vya afya na majengo ya kisasa. Kuna mashine na vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya tafiti za kisayansi au uchunguzi wa afya.

Wafanyakazi wa afya wakifanya kazi na vifaa vya matibabu ndani ya chumba cha hospitali. Kuna mashine kubwa ya x-ray au vifaa vya uchunguzi wa mwili na mfanyakazi anayeangalia kupitia kioo cha kifaa hicho.

Vifaa vya kisayansi na vya kibiolojia vinavyotumika katika maabara ya kisayansi ya afya au tiba. Vifaa hivi vinahusisha mashine ya mionzi ya kuyeyusha na vitu vidogo vya majaribio vinavyohusiana na utafiti wa kitabibu.

Magongo ya msaada au kioo cha rungu ya msaada kwa watu wenye ulemavu wa miguu ikiwa ni kifaa cha matibabu cha kusaidia watu wenye wa uhitaji kutembea. Kifaa hiki katika huduma za afya kwani husaidia watu wenye ulemavu wa miguu kuweza kusimama.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu ambacho ni kifaa cha matibabu kinachotumika kuhakiki afya ya wagonjwa. Kifaa hiki kina mkanda unaoguzishwa kwenye shinikizo la damu pamoja na kibao cha kuonyesha dhamani. Vifaa vya matibabu kama hivi ni muhimu katika vituo vya afya.

Mashine ya miyonzi ya matumizi ya kimatibabu inayojulikana kama vile CT scans . Mashine hii ni muhimu sana katika sekta ya afya kwa sababu inatumika kuchunguza na kupata picha za ndani ya mwili wa mgonjwa kwa kina zaidi kuliko vifaa vingine vya kawaida.

Vifaa vya tiba vinavyotumika hospitalini au katika kituo cha afya . Kuna trei yenye vimelea vya mto au kitambaa cha wagonjwa na vifaa vya kushughulikia wagonjwa kama vile mashine za kupumua na maandishi ya madawa.

Chupa kubwa ya diarimu ikiwa na lebo iliyoandikwa surgical spirit ambayo ni bidhaa ya kijumla inayotumiwa sana kwa matibabu kama dawa ya kuua viini vidogo vinavyosababisha maambukizi.

Kitanda kilichopakwa rangi nyeusi pamoja na kikanyagio cha kupanda kwenye kitanda hiki ambacho kinaonekana kana kwamba kimewekwa katika mazingira ya hospitalini.

Vifaa vya matibabu vinavyotumika katika chumba cha hospitali au kliniki. Kuna mashine kubwa ambayo mhudumu anaonekana akijaribu kuituimia katika shughuli zao za matibabu.

Nyumba ya kliniki au ofisi ya daktari ambapo kuna vifaa vya tiba vinavyotumika kwa matibabu na uchunguzi. Kwenye meza kuna nyaraka mbalimbali ambapo kuna kiambatisho cha kielektroniki na vifaa vingine vya matibabu kama Stethoscope na vifaa vya kupimia.

Mashine ya kisasa ya uchunguzi wa damu inayotumika kwa ajili ya vipimo vya afya hospitalini au vituo vya afya. Mashine hii ni muhimu kwa kugundua magonjwa au hali tofauti za kiafya.

Meza ndogo ya hospitali au kituo cha afya ikiwa na vifaa mbali mbali vya matibabu. Vifaa hivi ni pamoja na: dozi, mashine za kupimia, mafuta na vifaa vingine vya tiba.

Vifaa vya matibabu katika chombo cha kliniki au hospitali. Kuna kifaa cha kusukumia dawa na maji kwenye mshiba wa infishi, kifaa hiki kinaweza kusukuma dawa kwa njia ya kasi au ya polepole.

Hiki ni kifaa cha kisasa cha matibabu kinachoonekana kuwa ni mashine yenye vifaa mbalimbali vilivyowekwa juu yake. Kifaa hiki kinatumika katika hospitali au vituo vya afya kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya wagonjwa.

Vifaa vya matibabu katika hospitali. Kuna mashine ya kupima afya, inaonyesha takwimu mbalimbali na kuna meza ya kupanga vifaa vya matibabu. Moja na hayo pia, kuna wagonjwa ambao wanaonekana wamelazwa vitandani.

Mtu mzima, anayeonekana kukaa akionyesha dalili za kuwa na matatizo ya kiakili, kama vile kuonyesha huzuni , mawazo mengi au wasiwasi mkubwa. Anashikilia simu kwenye mkono wake wa kushoto huku akiwa na uso wa huzuni, na mkono wake akiwa ameshika kichwa.

Bango ambalo linahamasisha kuhusu afya ya akili. Linaadimisha siku ya afya ya akili duniani ambayo ni tarehe 10th october ambapo linaonyesha ujumbe wa kuonyesha umuhimu wa kudhamini afya ya akili.

Kuna msichana ambaye anajifunika uso kwa kutumia mikono. Hii ni ishara ya huzuni au hali ya akili isiyo nzuri. Mtu huyu anaonekana kuathiriwa na hali ya kusutua mamlaka ya kiakili au kisaikolojia.

Hii ni pakiti ya dawa ya Paracetamol kwa jina la kibiashara APLMOL. Dawa hii hutumika kutuliza maumivu na kupunguza homa na pia hutumika kwa utaratibu wa kuingiza moja kwa moja kwenye mishipa ya damu.

Dawa za kisasa ambazo zimewekwa kwenye sanduku lenye majina ya Acetaminophen. Hizi ni vidonge vya kupunguza maumivu na kupunguza homa vinavyorahisisha matibabu kwa watu.

Dosi ya dawa ya kisasa inayoitwa POXVAX ambayo ni chanjo yakuzuia homa ya mapafu ya pori. Dawa hizi za kisasa zinatumika katika matibabu ya kinga dhidi ya magonjwa.

Hii ni pakiti ya vitamini B5 yenye kipimpo cha miligramu mia sita tisini. Vitamini hii inajulikana kama kirutubisho muhimu katika mwili wa binadamu. Hii ni dawa ya kisasa pia na ya kibayolojia inayotolewa kama njia ya kuongeza kinga ya mwili.

Chanjo ya vaksine ya BCG ambayo ni dawa ya kisasa inayotumiwa kulinda dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Dawa hii iko kwenye chupa kidogo cha glasi ambacho kina lebo ya kuonyeshea ni nini kilicho ndani.

Pakiti ya chupa ya dawa ya kisasa inayojulikana kama brufen. Dawa hii ni ya kuuwa maumivu na kulegeza mishipa. Pia hutumika kwa matibabu ya maumivu makali na ya muda mfupi.

Kifaa cha tiba cha kisasa cha dawa ya aina ya sindano ya Capmol. Kifaa hiki ni cha kidonge cha rangi ya pinki na machapisho yaliyoandikwa kwa herufi nyekundu na meupe.

Dawa ya kisasa inayoitwa Parvexon Plus, yenye dhamani ya milimita mia moja. Dawa hii ni ya sindano inayotumika kwa ajili ya matibabu ya watu wenye ugonjwa ya mapafu, inayojulikana kama Pulmonary oedema.

Pakiti na chupa ya gilasi ambayo inaonekana kana kwamba ni ya chanjo ya kisasa inayoonyesha jeli au dozi za chanjo zilizohifadhiwa kwenye kisafirishaji maalum kwa matumizi ya dharura.

Msaidizi wa kiafya anaonekana kumueka mtu dozi ya chanjo au dawa kwa njia ya sindano. Hii ni sehemu ya taratibu za matibabu, zinazohusisha kufanya tathmini ya afya na kutoa huduma za chanjo au tiba kwa wagonjwa.

Chumba cha wagonjwa katika hospitali, ambapo kuna vitanda vya wagonjwa na vifaa tofauti vya matibabu. Kuna mhudumu anayeonekana kana kwamba anavitayarisha na kuvikagua vifaa hivi vya matibabu.

Mtoto mchanga, anaonekana kuwekwa libu na kwamba ameweza kupokea huduma za matibabu, kutoka kwa mhudumu. Hii ni mfano ya huduma za afya, zinazoendeshwa hospitalini au vituo vya afya, ambapo madaktari na wauguzi wanashiriki katika kuwapa wagonjwa matibabu.

Daktari anaonekana akitumia njia za matibabu kwa kutimia sirinji au sindano kumpa mtoto dawa kinywani. Mama ya mtoto ambaye amevali barakoa na nguo nyekundu anaonekana kumshikilia mtoto kwa kina.

Daktari au mtaalamu wa afya akiwa kitandani akimhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa na kufanya mchakato wa matibabu ya awali. Mtoto yuko kwenye chombo cha wagonjwa na jicho linatoa mwanga kwenye usoni mwa watoto.

Mtoto mdogo anaonekana akipata huduma ya afya kutoka kwa mtaalamu wa wagonjwa. Anaangaliwa kwa makini na mtaalamu huyu ambaye amevalia nguo za kazi za kliniki.

Dozi ya chanjo ya BCG ambayo iko kwenye chupa ya glasi. Ambayo ni sehemu muhimu ya huduma za afya za watoto. Chanjo hii hutumiwa kulinda watoto dhidi ya kifua kikuu, ugonjwa unaoathiri mfumo wa mikonyo na upumuaji na kuwa sugu kwa watoto wadogo.

Mtoto mdogo, aliyelazwa kitandani na watu wawili wanamwonyesha upendo, ukiwa ni sehemu ya huduma za watoto katika afya. Mtoto yuko juu ya kitanda cha hospitali akiwa amevalia sidiria za ranki ya pinki na mavazi yenye rangi tofauti.

Daktari au mhudumu wa watoto anayeonekana akimpa chanjo mtoto mdogo. Mwana huyu ana umri ndogo na amekaa tulivu wakati anapopokea huduma hii. Huduma za kushughulikia watoto ni muhimu kwa kuhakikisha afya yao inatunzwa vizuri.

Daktari wa watoto ana pediatriki akionekana kumwagilia mtoto mdogo akiyewekwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Daktari huyo anaonekana kufuatilia afya ya mtoto kwa makini kiwa ni sehemu ya huduma ya watoto. Uchunguzi huu ni muhimu kwa kuhakikisha watoto wanapata matibabu sahihi na kupona magonjwa yao.

Mkurugenzi au mhudumu wa afya, anaonekana akihudumia mtoto wa kike ambaye anaweza kuwa anadungwa sindano ya chanjo au tiba nyingine ya matibabu ya watoto. Hii ni sehemu ya huduma za kitabibu kwa watoto hasa wadogo.

Sehemu ya mkono ya mtoto mdogo ambapo kuna kidonda kidogo. Kikiwa na madoa na ngozi inayoonekana kuwa na madoa uvimbe mdogo. Huu ni mfano wa masuala yanayohusiana na watoto ambayo ni taaluma ya matibabu ya watoto.

Mwalimu au mzazi anayeonekana kuelekeza watoto wadogo katika darasa ya shule ya awali au chekechea. Watoto wanakaa kwa umakini wakisoma au kuandika vitu vidogo kwenye karatasi.

Mtoto mdogo anaonekana kupatiwa huduma ya matibabu katika wodi ya watoto. Amelazwa kwenye kitanda akiwa na mfereji wa kuwahudumia upumuaji au matibabu mengine.

Mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa katika hali ya matibabu. Wafanyakazi wa huduma za afya wanaonekana wakimtunza mtoto huyu akitumia vifaa vya matibabu na wakiwa wameshawazi kuangalia hali yake ya afya.

Madaktari au wahudumu wa watoto wanaonekana wakiwa kazini wakifanya maabara na kuangalia vile vifaa vya afya vya watoto katika chumba cha kliniki. Wanafunzi wauguzi wa afya wanashuhudia kwa makini, wote wakiwa wamevalia barakoa kwa usafi.

Mtoto mdogo anaonekana akipokea dose ya dawa za kinga kutoka kwa mhudumu. Hii ni mfano wa huduma za pediatric ambazo ni huduma maalum kwa watoto.

Mtoto mdogo aliye hospitalini ambapo amelazwa katika kitanda. Ana pamba la oksijeni la mkono, na pia ana vifaa vya matibabu kwenye uso wake. Hii ni ikiwa ishara ya kuwa anapatiwa huduma za matibabu kwa ajili ya mtoto ambaye ana tatizo la kiafya.

Daktari au mhudumu wa watoto anaonekana kumsaidia mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake. Mhudumu huyu anamchukua mtoto yule kwa umakini akitumia glavu na barakoa kwa ajili ya usafi na afya.

Mchezaji wa riadha, ambaye amekaa kwenye uwanja wa kimbilia, akionyesha hali ya kuvunjika au maumivu makali baada ya mchezo. Hii inaashiria matatizo ya afya yanayohusiana na michezo kama vile majeraha, na hali za afya zinazojumuisha mataifa ya wanamichezo.

Mashine ya mazoezi ya mwili inayotumika kwa ajili ya kufanya mazoezi ya viungo na misuli. Hii ni kifaa cha kutumia katika sekta ya tiba ya michezo ambapo watoa huduma za afya hutumia vifaa hivi kusaidia kuona na kuimarisha mwili wa wana michezo.

Mwendeshaji wa baiskeli, anayeonekana kushikilia mguu wake huku akiwa ameketi kwenye mwamba au njia ya mkato. Hii yaweza kuonyesha umuhimu wa huduma za tiba za michezo kwa wanamichezo ambao wanakumbwa na majeraha, au matatizo wakati wa michezo.

Maketi manne ya uzito wa kovu zenye rangi tofauti. Haya ni vifaa vya mazoezi vinavyotumika sana katika sekta ya tiba ya michezo, kazi yao ni kuhimarisha guvu, uisahimilivu na kuponya mwili baada ya majeraa yanayohusiana na michezo.

Mkono ulioshukiwa kuwa umeumia vibaya na hivyo kuwekewa plasta au kufungwa na kifungo cha msaada wa haraka. Mkono huu unashikiliwa kwa umakini ili kuzuia kuharibikia zaidi.

Vijiti vya mazoezi kama vile jump ropes ambavyo vinatumikakwneye mazoezi ya mwili na michezo vina uingizaji wa mikono na vifungo vya kubeba vya plastiki au feri vinavyoweza kusokotwa kwa urahisi.

Kifaa cha mazoezi ya gym ama ukumbi wa michezo kinachotumika kwa ajili ya kufanya mazoezi ya nguvu na mwili. Kifaa hiki kinamsaidia mtu kucharaza misuli na kupunguza uzito na pia kuboresha afya.

Mchezaji wa soka ambaye amejeruhiwa na anaonyesha maumivu makali na ni kanakwamba ameumizwa wakati akiwa uwanjani. Anahisi ufuni na uanaweza kuonyesha dalili za maumivu ikiwa ni pamoja na uso wa huzuni au uchungu mkubwa.

Kiatu kilichovaliwa kinaonekana kimebinafsishwa kwa ajili ya matumizi ya michezo. Kiatu hiki kinaonekana kuwa na muundo wa kisasa na husaidia katika mazoezi au michezo mbalimbali kwa kutoa msaada wa miguuni na kuboresha utendaji pamoja na mwonekano wa mchezaji.

Mchezaji wa michezo inaonekana ni kana kwamba ni ya maguni ama masumbwi, anaonekana akiwa na jeraha. Amebeba kiwiko chake cha mkono iliobandia au mkanda wa mlegezo wa kukinga jeraha.

Mchezaji akiwa amelibeba begi la mazoezi na pia ameshikilia mpira wa mchezo wa kikapu. Begi hili ni la kubebea vifaa vya kuchezea na pia vya matibabu.

Msichana anayeonekana kuwa na jeraha kwenye mguu wake kutokana na mazoezi ya kukimbia anaonekana kusaidiwa na mshiriki mwenzake. Hii inaonyesha umuhimu wa tiba za michezo ambapo wataalamu wanatoa huduma za matibabu na ushauri wa wanamichezo ili kuimarisha afya yao.

Majani makubwa ya mmea wa mtaalamu wa tiba za jadi, unatumika katika mila za tiba za asili. Dawa za jadi ni matumizi ya mimea, miti, na vitu vya asili, katika kutibu matatizo mbalimbali ya kiafya.

Mmea wa ndizi ambao mara nyingi unatumika kama tiba za asili au tiba za jadi. Mmea huu huwa na matumizi mengi katika tiba za kienyeji ikiwemo kuponya majeraha, malaria au kuimarisha afya kwa ujumla.

Mimea na maua yanayokua katika eneo la mashambani. Mimea hii ina majani marefu na maua ya rangi ya manjano ambayo yanaweza tumika katika tiba za asili au dawa za jadi.

Mimea inayoweza kutumika kama dawa za jadi. Mmea huu una majani mengi yenye rangi ya kijani na unaonekana kukua kwa wingi kwenye ardhi ya wazi. Majani yake ni makubwa na yanatoa mwanga wa jua.

Mimea ya tiba asili imeonekana kuwa na matumizi ya kitamaduni. Mimea hii ina majani marefu na makali ikiwa ni sehemu ya shughuli za tiba za asili zinazotumiwa na watu wa jamii fulani kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Sehemu iliyojaa miti na mimea asilia, mbayo inaweza kutumika kama tiba za zajo. Kuna mti mkubwa ambayo umekanda kwa mashina yenye majani mengi na matawi makubwa.

Shamba la mimea ya tiba za kienyeji ambazo zinatumika kwa matumizi ya tiba za asili. Mimea hii ina majani marefu na yanayokua kwa mpangilio wa moja kwa moja kwa madhumuni ya kuvunwa na kutumiwa kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Mmea wa asili wenye majani makubwa na maua ya rangi ya njano unawezakutumika katika tiba za kienyeji. Mmea huu ni sehemu muhimu ya tiba za asili zinazotumiwa na jamii nyingi kwa ajili ya kuponya magonjwa mbalimbali.

Huu ni mmea wa mshubiri ambao unaonekana ukiwa umestawi vizuri sana katika mazingira ya kijani kibichi. Majani yake yanaonekana yakiwa marefu na yenye ncha kali na yamejaa maji. Mshubiri hutumika sana kwa tiba asili.